Mktadha ni wa kibiashara ambayo unahusisha uuzaji wa matunda mbalimbali ikiwemo nyanya, tango, vitunguu ,machungwa na mengine mengi, biashara unanaoga na muuzaji anapouza haya anaweza kupata faida hili aweze kujikimu katika maisha yake.

Muktadha ni wa kifedha ambayo inahusisha bima ambayo inaweza kumsaidia mtu anapopata pengine mwenyewe ameaga dunia bila kutarajia na anaweza kulipa tu shillingi mia sita na ishirini ili aweze ku hifadhiwa na kumpatia ile uwezo wa kuweza kusaidika haraka anapopata tatizo.

Bado ni ule unaohusisha mambo ya pesa ama fedha shughuli nzima za gari ambazo zimeegeshwa zinakaa gari bado ni mpya tayari pengine wanaziwai safarini wananchi wakaweza kuzitazama hata waweze kuzinunua ili waweze kupata faida kwa kufanya biashara yenyewe.

Muktadha ni ule wa kibiashara ambapo pale kuna bima, bima ya magari ambapo pale gari inapopata ajali ama wahusika katika ajali yenyewe wanaweza kuhifadhiwa kwa kutumia bima yenyewe. Kiwango cha pesa ambacho amehifadhi pale, na pia bima inapoisha anaweza kuenda kuchukua bima ingine. Ni bima ambayo inahakiki kwamba mwananchi wa kawaida amesaidika vilivyo.

Kuna pale mteja anajaribu kuhesabu pesa zake ili aweze kujua ziko katika hali ambayo ameziacha ama pengine aweze kujua jumla za pesa ambazo ako nazo kabla hajaendelea na shughuli zake pia anataka kununua kitu ama anataka kumtumia mtu pesa, haya ndio mambo yanaendelea pale.

Muktadha ni wa kibiashara ambapo kuna pale uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo mihogo, matunda mbalimbali kama vile nyanya, ndizi, na pia wananchi wamejitokeza kwa wingi wamekuja wengi wao. Katika soko lenyewe kuna hali ya mafuriko ambayo yanaashiriwa na maji ambayo yako katika sehemu ile.

Muktadha ni wa kibiashara, ambacho inahusisha uuzaji wa nguo mbali mbali, pamoja na viatu, vilevile kuna kile kamera ambacho kinaweza kuonyesha kwamba kuna hali ya usalama katika mazingira yale.

Biashara inaendelea ambapo wanauza mizizi kama vile viazi vitamu, mizizi mishale na pia viazi pamoja na mboga pia wanazitumia kuziweka katika mikepe pamoja vikapu ili kuzifunga na pia wameziweka katika vifungu mbalimbali.

Muktadha ni wa biashara ambapo pale kuna mimea mbalimbali au matunda mbalimbali zinauzwa. Kuna nyanya kuna machungwa, kuna mapera, kuna vitunguu pia ziko pale zimewekwa katika viungo mbalimbali pia ziko pale. Kuna ndoo. Vilevile wanahakikisaha kwamba wananchi wanapata hivi vifaa kwa bei ambayo ni nafuu sana.

Katika biashara bado kuna mteja amekuja kunua maziwa katika duka la maziwa pale, kuna mchoro wa ng'ombe ambaye ako katika hali nzuri ya afya, ukiangalia matiti, matiti zimelala vizuri kuashiria kwamba maziwa ambayo yanatoka pale ni maziwa ambayo yako katika kiwango kizuri.

Bima lile la kutoa bima la wananchi wa kawaida. Ni bima linalohusisha pikipiki na bima yenyewe ni ya mwaka. Kuna bima ya mwaka moja kuna ya miezi sita, unalipa tu elfu nne unapata kupata kuwekea kwa miaka moja na pia ukilipa elfu moja, au elfu mbili mia tano unaweza kupata ile bima kwa muda wa miezi sita na vile vile inahusisha watu wa bodaboda au wanaojisimamia wenyewe.

Muktadha ni wa kibiashara ambayo ina wahusisha wananchi wa kawaida katika shughuli nzima za uuzaji wa maziwa. Pia wanahakikisha kwamba maziwa yenyewe imechemshwa kwanza kabla ya kuwauzia wananchi wa kawaida. Naam ni shughuli ambayo inaweza kuwasaidia ili waweze kupata hela za kila siku ili waweze kujiendeleza katika maisha yao ya kawaida.

Ni cheti cha KRA ambacho kinahusianana na ile mambo nzima ya kutoa ushuru, wananchi wanapewa ile cheti kuashiria kwamba wanajisajili ili waweze kuwa watu ambao wanaotoa ushuru kwa serikali iliwaweze kupata pia zile kazi mbalimali za serikali vilevile ili waweze kupata zile services za serikali za kawaida.

Muktadha ni wa biashara. Wateja wamekuja pale ikiwemo wale ambao wanauza. Kuna mimea mbalimbalia ambazo tayari ziko tayari kuuzwa, kuna pale ndizi, kuna maembe, kuna maparachichi na mimeatofautitofauti ambayo ziko tayari katika shughuli nzima za uuzaji. Naam pale nyuma pia kuna vibandiko ambazo zinaweza kutangaza kwamba shughuli nzima ya biashara inaendelea katika sehemi ile.

Biashara imenoga. Shughuli nzima ya kufanya hali inaendelea pale ambapo kuna wananchi wa kawaida ambao wanakuja kununua vitu. Matunda mbalimbali zinauzwa palezikiwemo kuna nyanya, ndizi na hata mahindi, mihogo, parachichi inauzwa pale, na ikiwemo vifaa mbalimbali. Wananchi wa kawaida wako katika shughuli nzima za kufanya ile shughuli.

...Wa kibiashara ambapo pale kuna shughuli nzima za uuzaji zinaendelea katika duka dogo. Wanauza vitu kama soda, wanauza maji. Vilevile kuna pale wanatumia mtindo wa sasa wa kulipa kutumia M-Pesa hivyo basi kurahisisha ili waweze kuhudumia wateja...

Wa kibiashara ama wa fedha, wako ambapo pale kuna magari ambazo zimeegeshwa, au kizingoja pengine kununuliwa ama pengine wenyewe wamejieka katika za kiofisi, wanaendeleza kazi zao za kawaida. Wananchi pia wako pale wanatembea asteaste wengine ni kama wako na haraka, wengine wako na shughuli zingine za namna namna.

Biashara imenoga na shughuli nzima za kuuza bidhaa tofauti tofauti zinaendelea katika soko yenyewe, kuna pale wamama ambao wanafanya shughuli nzima za kuuza haya mabidhaa. Wanauza ikiwemo nyanya, kuna vitunguu, kuna matunda aina mbalimbali ikiwemo hata pale parachichi na wanaendelea na shughuli zenyewe, pia wanunuzi wako pale na shughuli nzima za biashara inaendelea.

Mtaa ni wa kibiashara, inayohusisha huduma za kutoa pesa ama kuekeza pesa, kutumia m-pesa, ambayo ni mbinu ya kisasa. Kuna pale wateja ambao wamekuja katika kuhudumiwa wako wawili, vile vile wako na kile kibeti ambacho kinaweza kutumia kubeba pesa.

Muktadha ni wa kibiashara, ambapo inau,,inausisha bi,, bidhaa mbalimbali, ikiwemo nyanya, kitungu pamoja na viazi. Zimewekwa katika vitengo mbalimbali ili ikue rahisi kwa mu., muuzaji kuweza kuuziwa mteja bila kutatizika.

Shughuli nzima ya biashra inendelea pale ambapo magari yameegeshwa tayari kwa kuweza kuuziwa wateja mbalimbali. Ni magari ambayo ni mapya na hayajaanza kutumika katika shughuli zozote zile. Ni magari karibu takriban kumi na na zimewekwa katika laini ambayo ni rahisi mteja kuweza kuchagua kile gari kipi ambacho anataka.

Mkutadha ni wa kibiashara ambapo inahusisha uuzaji wa matunda mbali mbali ikiwemo maembe, matunda, parachichi na hata ndizi. Shughuli nyingine za uzazi inaendelea pale ambapo kuna wahudumu ama wauzaji na vile vile kuna wateja. Ambao wamekuja kununua vitu mbali mbali ili waweze pengine kupata chakula na.

Shughuli ya biashara inaendelea pale kuna wauzaji wa samaki, samaki ambazo tayari zishakaangwa kwa shughuli zima ziweze kuuziwa kwa wateja, zimewekwa katika vifurushi mbalimbali, wauzaji wako pale, vilevile wako na vifaa vyao vya kuwekea zile masamaki.

Mkutadha ni wa kibiashara ambayo unahusisha pesa kuna noti ya shilingi mia moja pale kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta na shule nzima ya inaweza kusaidia mtu kufanya kununua bidhaa mbalimbali katika kujiendelesha katika maisha yake kwa kutumia pesa yenyewe.

Mteja ako pale katika programu ya Mpesa , pengine anataka kuangalia salio lake la Mpesa Ili aweze kutumia mtu pesa ama hata aweze kununua muda wa maongezi Ili aweze kuwasiliana na watu ama hata aweze kuingia katika mtandao kufanya mambo mawili ama matatu.

Mukthatha ni wa biashara, ambao pale kuna mgomba wa ndizi ambao tayari, uko tayari katika shuguli nzima ya kuuziwa wateja. Pale kuna ndizi ambazo tayari zisha ivaa. Vile vile kuna nyanya pale chini, kuna nam na vitunguu na mboga mbali mbali, na kisu pale ambacho kinatumika kukata kata ndizi ndizo ziweze kuuziwa wateja kiraisi, pia kuna pale kibani ambacho kinaonyesha kwamba, unaeza tuma pesa kupitia, mbinu ya kisasa ya Mpesa .

Kwa jiji ambapo kuna magari mengi. Pengine wenyewe wameingia katika shughli zao za kiofisini. Pengine wengine wanangojea shughuli za benki na mambo mengine ambayo yanaweza kufanyika katika muktadha wa jiji.

Muktadha ni wa kifedha ambao unahusisha noti ya shilingi mia tano ambayo kwa wakati huu haitumiki pale. Noti yenyewe kuna rais wa nchi Mzee Jomo Kenyatta ambaye alikua rais wa kwanza wa nchi. Vilevile inaashiria kwamba Kenya iko huru na inaweza kujitawala.

Muktadha wa pesa ambao ,ama biashara na pia inahusisha mambo ya afya ambapo kuna bima ambayo inaweza kusaidia wananchi ili waweze kupata huduma za afya bila kugharamika zaidi maanake bima inaweza kuwafaidi ama kuweza kuwapatia zile mahuduma bila kuingia katika mifuko yao na kutoa pesa ambao pengine hawawezi kuyapata katika sehemu ambayo wapo kwa Ile wakati.

Biashara pale sokoni ambapo shuguli nzima za biashara zinaendelea ikiwemo uuzaji wa matunda mbali mbali kama vile maembe, kuna ndizi, nasi, tikiti maji na pia wateja wamekuja wauzaji pia wako pale tayari kuendeleza shuguli nzima ya biashara yao.

Dhima za bima ambapo mtu anaweza kuweka boda boda yake yaani pikipiki. Ili iweze kutibiwa wakati ambapo inaweza pata ajali, na pia bima pale inahusisha mtu wa kwanza, mtu wa pili hadi wa tatu ambaye anabebwa. Unalipa tu kiwango cha pesa ya elfu tatu. Kama unataka iweze kuhusika watu wote unalipa elfu sita peke yake.

Muktatha ni wa biashara ambapo pale kuna wauzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo karoti pamoja na kitunguu, kuna pia pale viazi ambapo zimewekwa katika vitengo mbalimbali, ili kuwe rahisi kwa mnunuzi kuweza kukagua ni kipi anachopendezwa nacho.

Muktadha ni wa kibiashara ambapo uuzaji wa mboga tofautitofauti unaendelea pale. Kuna wauzaji wako katika shughuli zao za kuuza, vilevile wanunuzi wamekuja kununua zile bidhaa. Shughuli nzima inaendelea na hio inawasaidia kuweza kujikimu katika maisha yao ya kila siku.

Mkthada ni ule wa kibiashara ama ni ule wa pesa ambapo pale kuna gari ambalo limeegheshwa gari lenyewe linakaa bado ni mpya na pia lina zile druhum ama zile gurudum zake ambao pia ni safi mpya ni gari pengine ni kwamba haijatumika katika shughuli ya usafirishaji inauzwa pengine.

Eneo ambalo magari tofautitofauti zimeegeshwa, pengine zinauzwa au penginewenyewe wako katika shughuli zao za kiofisi wanapotoka pale wanaweza kuzichukua na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Muktadha ni wa jiji hivyo basi shughuli nzima za biashara inaendela pale na biashara yenyewe ni kama ni ya magari.

Ni muktadha wa kibiashara ambapo pale kuna duka la mpesa ambapo inatoa shughuli nzima ya kuweza kuweka pesa ama kutoa pesa pale. Kuna pale mteja ambaye pengineama pengine ni mwenyewe ambaye amepoteza tumaini baada ya pengine biashara haiendi vizuri ama shughuli nzima haiendi sawa kama alivyotarajia.

Kuna pesa pale, elfu moja na hamsini pia iko pale chini. Kuna mtu pale anaangalia kwamba kama pesa yenyewe sio gushi, kwa kuhakiki kwamba kiko na kile sehemu ambacho kinakuelezea kwamba, pesa yenyewe ni halisi ama si gushi. Asante.

Biashara inaendelea pale sokoni ambapo kuna matunda mbalimbali ambazo zinauzwa pale ikiwemo nyanya, kuna vitunguu kuna maharagwe na viilevile kuna vibanda pale nyuma ambavyo wateja wanaweza kuja kuhudumiwa .

Mukutadha ni wa kibiashara ambapo inahusisha uuzaji wa vifaa mbali mbali katika soko kuna wale ambao wanauza nguo, wengine wanauza miwa, wengine wanauza vitambaa na vitu mbali mbali. Wananchi wako katika shighuli nzima ya kununua vitu wengine wanatembea aste aste wengine wakitazama vitu ambazo wanaweza kuzinunua.